Mwalimu aliyevalia suti nyeusi, shati jeupe pamoja na tai nyekundu, akiwa anawaelekeza wanafunzi wanaopewa elimu ya sekondari jinsi mfumo wa chakula wa binadamu unavyofanya kazi.

Wanafunzi wa vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu wakiwa katika bustani yenye miti mirefu na mizuri, wakiwa wamevalia majoho pamoja na kofia ambapo wanarusha kofia hizo kuashiria kwamba wamemaliza elimu hiyo.

Wanafunzi wawili wakiume waliovalia vazi la koti la rangi ya bluu wakiwa wanatengeneza kompyuta mpakato kwaajili mafunzo.

Wanafunzi waliopo maabara waliovaa makoti ya rangi ya bluu wakitumia vifaa mbalimbali vya maabara kujifunza kwa vitendo.